Bwawa kubwa limejengwa kwa kutumia udongo na zege likiwa na viwango kadhaa za miundo. Nguzo mbili za mviringo zimesimama karibu na msingi wa bwawa. Chini ya bwawa majengo kadhaa yamepangwa katika eneo la kiwanda pamoja na kituo cha kusambaza umeme.

Mnara mkubwa wa kusambaza umeme umesimama juu ya kilima chenye nyasi, ukiwa unatengenezwa kwa chuma na kubeba nyaya za umeme zenye voltage ya juu, zinazonyooshwa angani. Kwa umbali kuna mnara mwingine mdogo unaoonekana.

Kituo cha umeme cha nje, chenye miwaya ya umeme ikielekezwa kupitia nguzo za chuma na visambaza miyozi. Mitambo ya nguvu na vifaa vya kuzalisha au kusambaza umeme kwa usalama. Anga ya samawati yenye mawingu madogo, ikiweka mandhari ya wazi na ya kimazingira.

Minara mikubwa ya kusafirisha umeme wa msongo mkubwa imesimama juu ya eneo lenye nyasi nyingi na vichaka vidogo. Miti ya asili na vichaka vya kijani vimezunguka eneo hilo huku mlima yenye miti inaonekana kwa mbali.

Hapa ni sehemu ya kiwanda kikubwa cha uzalishaji ambacho kina mabomba makubwa ya chuma yanayotumika kusafirisha gesi, maji au vimiminika vingine. Kuna vifaa vya mitambo na miundo ya chuma inayounga viwanda pamoja.

Mashine za umeme ziko katika vituo vidogo vya umeme. Mashine vimeundwa kwa mkondo wa vibanda vya simu venye rangi nyeupe, vinavyo vifungu vya kubonyeza. Mashine zimeundwa kwa kutumia chuma.

Uwanja wa kutengeneza umeme. Kunazo transfoma za umeme nyeupe zilizounganishwa na kushikanishwa pamoja. Kunazo nyumba mbili, moja ina paa ya kijani. Uzio umetengenezwa kando ya nyumba.

Katika kituo dogo ya umeme kumetegenezwa guzo za umeme zilizo na masaduku madogo. Msadaku yameuganishwa na cable ya umeme zilizo na nyaya za kusambaza stima katika maeneo mbali mbali.

Tembo wadogo wamesimama juu ya udongo mwekundu wakizungukwa na matawi ya kijani yaliyo tawanyika arthini. Wawili kati yao wamefunikwa kwa blanketi moja ya samawati na nyingine rangi ya chungwa.

Pundamilia wawili wamesimama kwenye uwanja wenye nyasi huku mandhari ya jiji lenye majengo marefu ikionekana kwa umbali. Pundamilia mmoja anatazama mbele akionyesha mikwaruzo ya kipekee ya miili yake ilhali mwingine amegeuka upande wa pili kana kwamba anatazama jiji lililochomoza nyuma yake.

Mamba mkubwa amelala majini, sehemu ya mwili wake ikiwa imezama kwenye maji karibu na mwambao wa tope. Mkia wake umejikunja kwa upole ukifuata mwelekeo wa mwili wake. Huku kichwa chake kikiwa kimeelekezwa kuelekea ufukweni kana kwamba anatazama kwa makini mazingira yanayomzunguka

Shimo la kutupa taka limejengwa kwa saruji na ardhi iliyozunguka ni ya udongo. Karibu na shimo hilo, kuna septiki ndogo iliyojengwa pembeni. Eneo hili ni la taka limezungushwa ukuta mfupi wa saruji kwa ajili ya kuzuia uchafu kuenea nje.

Mwanamume amesimama kwenye njia ya mawe katikati ya mazingira yenye mimea mingi. Ukuta umefunikwa na mizabibu na majani. Mikononi mwake amemshika mnyama mdogo wa jamii ya mamba, huku uzio wa waya ukiwa upande wa kushoto.

Mfereji mwembamba na wa kina umechimbwa ardhi ukiwa na bomba kubwa la zege lililolazwa ndani yake. Mbao zimewekwa pembeni kama nguzo za kuimarisha kuta za mfereji uku udongo na mawe ukizunguka eneo hilo. Bomba hilo linaonekana kuwa sehemu ya mradi wa miundombinu ya chini ya ardhi.

Majengo ya makaazi yamejengwa karibu na eneo lenye taka zilizotupwa kiholela maji machafu yenye rangi isiyo ya kawaida yanatiririka kutoka kwa mto , yanasababisha harufu na mazingira yenye hatari ya kiafya. Nyumba hizo zimejengwa kwa vifaa vya mseto kama vile mabati na matofali.

Mwanaume anamwagilia mmea mdogo kwa kutumia mtungi wa plastiki, huku maji yakitiririka ardhini. Mazingira yamejaa uchafu na taka ngumu zilizosambaa zikionyesha hali ya maisha magumu. Mandhari ya nyuma inaonyesha watu wachache wakifanya shughuli mbalimbali kwenye eneo lenye uchafu mwingi na miti michache pembezoni.

Greda kubwa inabomoa vibanda vilivyotengenezwa kwa mabati na mbao katika eneo lililojaa mabaki ya miundo iliyoporomoka. Watu wachache wamesimama karibu, wakifuatilia shughuli hiyo ya ubomoaji, anga ni la mawingu mazito, likionyesha uwepo wa hali ya hewa ya mvua au dhoruba.

Kundi la swara wakichunga katika uwanja wa nyasi katikati ya mandhari ya pori. Swara hawa wana pembe zilizopinda kwa mviringo wa kuvutia, na wengi wao wako kwenye hali ya utulivu wakila au kutazama mazingira yao.

Gari dogo la kijivu linapita barabarani, pembeni yake likiwa na reli ya treni inayonyooka kwa urefu, barabara inaonekana kuwa tulivu bila msongamano na mazingira yanayozunguka yanaonyesha madhari ya kawaida.

Kundi la watoto wamesimama nje katika mazingira ya shule. Wanatazama mtu mzima aliyevalia koti jeupe, aliyeshika mmea mdogo. Muundo wa ardhi wa udongo na kuwepo kwa mmea unadokeza kuwa shughuli hii inahusiana na kuelimisha kuhusu mazingira au kilimo.

Kundi la wanamazoezi limevaa mavazi ya madoadoa yanayofanana na ngozi ya mnyama wakitekeleza mazoezi ya usawazishaji wa miili katika ukumbi wa ndani. Wanne kati yao wamejipanga kwa ustadi miili yao ikiwa imeunganishwa kwa njia ya kipekee ili kuunda msingi imara.

Hili ni eneo la mtaa duni ambapo mtu anaonekana akikusanya takataka au vitu vya kuchakata. Eneo hili lina takataka nyingi za mitumba, karatasi na vitu vingine visivyo na mpangilio ikionyesha hali ngumu ya maisha na mazingira yenye uchafu mkubwa.

Wanaume waliovalia viakisi vya kijani wanashughulikia kuondoa taka kutoka kwenye mto. Nyuma yao kuna dampu kubwa na moshi unaonekana ukifuka huenda ni kutokana na uchomaji wa taka au mchakato wa kuoza. Mandhari inaonesha changamoto za usimamizi wa taka na adhari zake kwa mazingira ya karibu hasa mito na hewa.

Maporomoko madogo ya maji katikati ya mazingira ya asili yenye mawe makubwa, miti mingi, na mimea ya kijani kibichi. Miale ya jua inabenya kupitia matawi ikitoa mwangaza wa kuvutia juu ya maporomoko hayo.

Ziwa tulivu limezama katikati ya msitu wenye majani mabichi. Upepo mdogo unasababisha mawimbi madogo ya maji kupepea taratibu juu ya uso wa ziwa, huku miti mirefu ikisimama kwa wingi kuzunguka maeneo yote ya pembezoni. Mandhari inaakisi utulivu wa asili, hewa safi na uzuri wa mazingira yanayohifadhiwa vizuri.

Tembo mchanga amesimama akinyweshwa maziwa kutoka chupa kubwa, tembo wengine wapo nyuma wakitembea au wakisimama kwa utulivu. Kundi la watu limejipanga nyuma ya kamba ya kuzuia wakifuatilia tukio hilo kwa makini.

Mimea ya kahawa imepanda kwa safu nadhifu, kila mmea ukiwa na majani yenye kijani kibichi ilichoiva, yanatoa mwonekano wa afya na ustawi. Ardhi imefunikwa na uoto wa kijani wa chini, unaosaidia kuhifadhi unyevu na kuzuia mmomonyoko.

Ng'ombe wako katika sehemu ya kukunywia maji. Kunalo bomba linalotoa maji na kumwaga chini. Ng'ombe ni weupe, kunao mwingine mweusi, mwingine wa kikahawia na mwingine aliye na mchanganyiko mweupe na wa kikahawia. Wamesimama kando ya misitu.

Wanafunzi waliovalia sare ya shule wanacheza katika uwanja. Kunao bata wanao cheza kwa maji machafu yaliyo kando. Kuna majengo mawili, moja yameundwa kwa mabati na mengine yameundwa kwa kutumia kokoto.

Tumbili watatu wakiwa wameketi, mmoja mwenye rangi nyeusi anayeonekana kuwa mkubwa kwa wenzake, anatazama mbele na wenzake wawili wenye mkondo wa kikahawia wametazama kando. Matawi ya miti ya kijani yanaonekana nyuma yao.

Duka lenye mlango mweupe na kijani unaonekana mbele. Manyumba za matope na mabati iliyo na kutu. Ardhi iko na matope. Watoto wawili wamevaa shati la manjano. Wateja na wapita njia wako katika shughuli zao.

Magari ya aina tofauti yanapita kwa barabara ya mchanga iliyo katikati ya shamba kubwa lenye mimea iliyokauka. Kuna magari mawili aina ya matatu, moja nyeupe, ingine ya kijivu. Gari dogo jeusi la kibinafsi na mengi kadhaa ya kutembeza watalii.

Mbaba aliyevalia longi ya rangi ya kijivu na shati nyekundu pamoja na kofia amesimama kwa maji iliyotapakaa kando ya barabara. Uchafu upo kando ya reli, miti imemea nyuma ya reli na ingine ipo kwa kando ya reli ya pili. Na mawingu inaonekana.

Wafanyikazi wanne walio na sare ya samwati wapo kwenye tovuti ya mifereji ya maji, kuangalia mabomba ya mifereji ya maji. Bomba la mifereji ya maji hio ina sehemu kubwa iliyo na taka. Nyuma iko trekta ya kimanjano. Maji ya maji taka yamejaa. Kando kuna eneo kubwa la matope.

Wanyama wa pori watatu aina ya buffalo wapo kwenye mto mdogo. Mmoja aliye na pembe mbili kubwa na masikio yaliyofunguka amesimama na kutazama mbele, wenzake wapo nyuma wameinama wakikunywa maji.

Kundi la watu wamesimama kwa mistari wakisubiri kupanda gari la usafiri wa umma lililopambwa kwa rangi angavu na maandishi ya kuvutia. Dirishani bango lenye ujumbe wa kiroho limeandikwa, kusisitiza maadili au imani ya wamiliki wa gari.

Mabasi mawili ya usafiri wa umma yameegeshwa kando ya barabara. Kati ya mabasi hayo kuna mtu aliyevalia sare, huenda ni dereva au mhudumu wa usafiri na mtu mwingine anaonekana akipanda basi la kulia. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti, majengo na wapita njia, ikichora taswira ya maisha ya kila siku katika jiji.

Mandhari ya jiji lenye msongamano na uhai wa kila siku. Barabara kuu yenye njia mbili inapita katikati. Kushoto mwa barabara, kuna eneo lililozibwa kwa uzio ambako ng'ombe wanachungwa kwa utulivu. Kulia mwa barabara kuna majengo ya biashara, maduka na watu wakitembea wakifanya shughuli zao za kila siku.

Matatu nyeupe ya usafiri wa umma imesimama katika kituo cha mabasi. Juu ya gari hilo kuna kibao kilichoandikwa jina la eneo inalokwenda. Msichana mmoja amesimama mlangoni mwa matatu, akiangalia ndani.

Mwonekana kutoka ndani ya gari unaelekezwa kupitia kioo cha mbele, ukifuata barabara yenye magari kadhaa. Basi la rangi ya chungwa limeegemea upande wa kushoto likifuatiwa na gari lenye nebo ya Bolt upande wa kulia.

Mtaa wa jiji umejaa msongamano wa magari yanayo safiri kwa pande zote mbili. Watu wanatembea kando ya barabara, wengine wamesimama chini ya miavuli ya rangi mbalimbali wakihudumiwa na wauzaji wa mtaani au maduka madogo. Mtaa umepambwa na taa za barabarani na mabango ya matangazo.

Mabasi ya rangi ya samawati na njano yameegeshwa kando ya barabara. Moja liko na bango ya nambari thelathini na tatu kwenye dirisha yake. Watu wamesimama karibu nalo, wengine wakionekana kuzungumza kwa utulivu. Majengo marefu yameinuka nyuma ya basi.

Gari la usafiri wa umma limeegeshwa katikati ya barabara yenye shughuli nyingi likiwa na rangi ya samawati na njano na mistari ya mng'ao ya rangi nyekundu na njano upande wa nyuma. Juu ya gari bango limeandikwa maeneo mbalimbali ya usafiri.

Gari la isuzu lenye rangi ya waridi na zambarau limeegeshwa kando ya barabara likiwa na maandishi kwenye uso wa mbele na nambari ya usajili. pembeni limewekwa bango la huduma au safari linalotaja maeneo kadhaa.

Gari la Metro Trans la rangi ya samawati limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Taa za biashara, mabango ya usafiri na maandishi inaonyesha kuwa eneo hili ni kitovu cha safari za kila siku kwa wakazi wa jiji.

Barabara enye shugli nyingi imejaa matatu kadhaa yaliyopaki kwa mpangilio wa safari. Mabango yaliyowekwa juu ya magari hayo yameandikwa majina ya maeneo ya safari. Watu wanatembea huku na kule wengine wakielekea upande wa magari, wengine wakishuka au kutafta huduma nyingine.

Barabara ya jiji yenye harakati nyingi. Basi la kupendeza lenye maandishi Blessing , rangi ya zambarau na ua ridi ikipamba muundo wa kisanii. Watu wanapanda na kushuka kutoka kwa basi hilo. Inaashiria muktadha wa usafiri wa umma.

Barabara ya kisasa yenye njia nyingi na magari ya aina tofauti, ikiwemo pikipiki, gari dogo na vani. Kuna alama za juu za barabara zinazo toa mwelekeo wa maeneo mbalimbali. Maeneo yaliyoorodheshwa ni Muthaiga, Pangani na Parklands. Kila njia imetambuliwa kwa nambari na mishale ya mwelekeo ili kusaidia madereva kuchagua njia sahihi.

Gari moja limeegeshwa pembeni ya barabara la njia mbili likiwa linaelekea upande wa kulia. Mitambo ya trafiki na alama za barabarani zinaonekana upande wa mbele pamoja na matangazo yaliyochapwa kwenye bango kubwa linaloonekana upande wa kulia.

Barabara imejaa msongamano wa vyombo vya usafiri. Malori makubwa, mabasi ya rangi mbalimbali, magari madogo na pikipiki zinazopenya kwa ustadi. Container la kijani limebebwa na lori moja huku lingine likisafirisha mbao zilizopangwa kwa uangalifu.

Shuguli za usafiri karibu na mabasi ya kijani ambapo watu kadhaa wamesimama na kutembea, baadhi wakiwa wameshika mabango yenye nambari kama thelethini na mbili na maandishi mengine yanayoashiria mpagilio wa vikundi au safari maalum.

Hii ni barabara ya jiji yenye shughuli nyingi. Kunayo magari mengi yenye muundo wa kisanii na rangi angavu yaliyoegeshwa au yanasonga barabarani. Nyuma kuna majengo ya mtaa wa biashara yenye madirisha makubwa huku watu na magari wakikusanya kwenye njia ya barabara.

Basi ya rangi ya waridi imesimama kwenye kituo cha mabasi. Wanaume wawili wamevaa mashati ya samawati wamesimama kando yake wakizungumza. Karibu na barabara kuna nguzo ya taa za trafiki na watu wanapita huku wakiendelea na shughuli zao za kawaida.

Matatu nyeupe yenye mistari ya manjano imeegeshwa barabarani likiwa na bango ya kuorodhesha njia ya safari. Msichana mmoja amesimama mbele ya gari hio. Ameshika begi nyekundu na anatazama simu yake ya mkononi.

Basi la kawaida la mjini lenye rangi ya samawati limeegeshwa barabarani. Watu mbalimbali wamevaa nguo za mtaani wakitembea. Nyuma kuna majengo yenye matangazo na biashara mbalimbali. Barabara ina magari mengine kama matatu na pikipiki zinazooneka kama usafiri wa kawaida mjini.

Mabasi ya umma yameegeshwa katika kituo cha usafiri klichojaa harakati, magari haya ya matatu yanatumika kama njia kuu ya usafiri katika jiji yakibeba abiria kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa ufanisi wa kawaida kwa mtaa.

Gari jekundu na njano la abiria limefungua mlango wake wa kando likionyesha viti vyekundu ndani huku watu wakihangaka karibu nalo katika mandhari ya jiji, moja amevaa fulana nyekundu na mwingine amevaa sare na begi wakisogea na kuondoka kwenye gari.

Gari za usafiri wa umma zimesimama barabarani katikati ya jiji. Kila moja imepambwa kwa rangi angavu na michoro ya kuvutia. Gari la mbele lina rangi ya kijivu, nyekundu na nyeusi. La kati lina rangi ya machungwa na manjano.

Magari aina ya basi yenye rangi ya samawati na lingine la manjano, yamesimama katika hatua ya basi. Maandishi ya jina la kampuni, pamoja na nambari ya gari iko kwenye mgongo wa gari. Abiria wamesimama kando ya barabara. Ubao ulioandikwa bei ya usafiri na maelekeo, iko kando ya basi.

Gari aina ya basi na gari ndogo la kibinafsi inapita kwa barabara iliyotengenezewa kwa lami. Barabara hii imetengenezewa kwa njia ya pia inatumika kana daraja. Kunayo barabara ingine kando iliyo na ukuta mrefu ulioundwa kwa simiti.

Magari yamesimama kwenye hatua ya basi. Kwenye sehemu ya juu ya matatu, kunalo mabango lililoandika mji; ambapo matatu inapitia. Kando ya hatua ya basi, kuna majengo ya maduka na choo.

Magari aina ya matatu, yamesimama katika kituo cha petroli. Wapitanjia, wanaonekana wamesimama, mmoja akiwa anawasiliana na simu. Juu ya magari ,kunao mabodi yenye maandishi, yanayoonyesha, pale ambapo magari yanapita na kusimamia.

Magari aina ya matatu yamesimama kwa laini kwenye steji, kando ya maduka. Juu yake kuna bodi iliyo na maandishi kuashiria pale ambapo gari zinaenda. Abiria wanatembea kwa barabara, wengine wakijaribu kuabiri gari.

Abiria wapo ndani ya basi. Basi lina rangi na maandishi mekundu, nyeupe, nyeusi. Nje kuna karatasi kubwa lililo na maandishi kuonyesha kila pahali penye basi linapitia na abiria wanaweza kushuka.

Wapitanjia, wanatembea katika barabara ndani ya mji. Polisi watatu wa kitrafiki, waliovalia viakisi vya kijani, wamesimama katikati ya barabara. Kuna gari aina tofauti. Kuna basi, gari nyeupe dogo, na lingine ya zambarau uliokolea.

Basi linaonekana kando ya barabara likiwa limesimama kusubiria abiria. Watu wanatembea kwenye barabara wengine wakiwa kusimama, magari mengine yanonekana kwa umbali. Jengo kubwa la gorofa lenye rangi ya samawati inaonekana pamoja na duka lenye rangi ya nyekundu.

Lori kubwa linasafiri barabarani likiwa limebeba taka. Watu kadhaa wameketi juu ya lori hilo wakionekana wakiwa wametulia. Mifuko ya plastiki na magunia yamefungwa nyuma ya lori yakining'inia kwa uzito.

Lori la kijani linaonekana likisafiri barabarani likiwa limebeba magunia ya taka. Magunia hayo yamepangwa juu ya lori na yanaonekana yamejaa. Upande wa juu wameketi watu watatu na mmoja anaonekana kutembea kando ya barabara.

Ardhi lilichimbwa udongo wenye matobo na matuta madogo, ukiashiria kazi ya maandalizi ya kilimo, ujenzi au marekebisho ya mazingira. Kuna bomba la plastiki la kijani limelazwa chini, manthari ya nyuma inaonyesha ukuta wa mawe na vichaka vya kijani.

Duka la maji safi ya kunywa ambalo pia hutoa huduma ya kujaza maji kwenye chombo chochote. Sehemu ya duka ni ndogo na ina dirisha la huduma, ambapo wateja wanaweza kuja na vyombo vyao kujaza maji. Pia kuna matangazo ya aina tofauti za bidhaa za barafu na bidhaa za maziwa juu ya duka.

Tangi kubwa la kuhifadhi maji limesimama nyuma imara likifuatwa na tangi ndogo likiofuatwa karibu nalo. Mabomba ya kijani yanapita juu ya sakafu yakionekana yameunganishwa kwa ustadi ili kusambaza au kupokea maji kutoka kwenye matangi hayo.

Ndani ya duka la kuuza maji ya kunywa, rafu zilizowekwa ukutani zimejaa chupa za plastiki zilizojaa maji safi. Chupa nyingine zimepangiliwa kwa uangalifu katika mirundiko mikubwa. Mazingira inaonyesha biashara inayolenga afya na usafi.

Mashine ya kuchota maji, imetengenezwa kwa kutumia vyuma vya mabati. Imeshikanishwa na mabomba ya maji, yanayotumika kusafirisha maji. Mashine hii hutumika kusafisha maji machafu, ili yawe masafi ya kuweza kukunywa.

Mabomba ya maji yalioundwa kwa chuma yako kwenye ukuta. Mabomba haya hutumika kusafirisha maji machafu na safi katika kiwanda kinachosafisha maji. Viwanda huchukua maji machafu na kutengeneza ili yawe safi yakutumikia.